Watu wengi wa Kenya wanajivunia taifa lao pamoja na bendera yao. Bendera hii inaonyesha amani pia inaonyesha umoja. Unapo watazama watu wanapo liongelea taifa lao unaona wengi wao wakiwa na tabasamu sana moyoni mwao.

Rais wa Kenya na pamoja na naibu wake walikuwa na uhusiano mwema na jaji wa korti la Kenya kama vile Martha Koome, Justin Maraga walikuwa wanahusiana vizuri sana.

Jaji wa korti kuu ya kwenye ni Martha Koome, yeye huamua kesi zilizo na utatanishi kama za uchaguzi, yeye husaidiwa na wakili wengine na majaji wengine wadogo wake kwa kuamua hizi kesi kwa sababu haliwezi pekee yake.

Wahudumu wa Huduma Center, wengi wameisomea iyo kazi na wanaitambua vizuri. Kwa hivyo unapoenda huko wanakushughulikia vizuri tena, wanakuelezea jambo, kama ni jambo ulikua umeenda kuelezewa wanakuambia vizuri, tena wako na furaha wengi wao wanapokuhudumia wewe mteja wao.

Shughuli mingi za taifa siku hizi zinafanywa katika Huduma Center kama hile birth certificate, death certificate, driving license kwa hivyo ukiwa na hisi time zi lasima uendwa kwa ofisi za hao wakumbwa unaenda tu kwa Huduma Center na uko utaudumiwa utatengenesa kile ambacho unakitaka.

Martha Koome, ndiyo jaji mkuu katika koti zetu za taifa letu la Kenya. Yeye kazi yake ni kuwaamua zile kesi ambazo zimekuwa na tatizo, zile kesi ngumu kabisa. Lakini, anasaidiwa na hao majaji wengine kama James Orengo. Wanamsaidia katika kazi hii kwa sababu hakuna kazi ambayo mtu anaweza fanya peke yake mtu mmoja. Kila mtu anahitaji msaada kutoka kwa mwingine.

Kuleta huduma za serikali kwa wananchi wa kawaida karibu nao kama vile NTSA, Good Conduct , NHIF, ni rahisi kwa kuwa hawa wananchi watazifikia bila kutatizika ya kwamba lazima waende katika Huduma ya Center. Pia, kwa bei iliyopungua, itakuwa kwa manufaa kwa sababu watu wengi wataweza kutengeneza bila tatizo yoyote.

Chama cha ODM imekua ikiendelea kwa zaidi ya miaka kumi na mitano katika hii taifa letu la Kenya na viongozi wake ni kama Raila, tuko na John Mbadi, tuko na Babu Owino. Hawa ni watu wakuu ambao taifa imewajua kwa kuwa wamesimama na ODM kwa ukweli hata Edwin Sifuna wakipigania ukweli.

Michezo ya miguu imekuwa jambo la kusherekea na kujivunia kama taifa. Kama Harambe Stars wanapoenda katika taifa nyingine, wacheze huko na washinde, wataleta huku dhahabu na vikombe ambavyo ni vya kushuhudia na kusherekea. Pia imefanya kumekuwa na majengo yanayoendelea ujenzi, kama saa hii kuna mchezo na kumekuwa na ujenzi wa viwanja katika taifa.

Michezo huleta utangamano baina ya watu wa jamii tofauti tofauti. Pia, hueneza biashara kwa kuwa wanabiashara hupenda kuuza kukiwepo na spoti ama michezo. Kwa kuwa shabiki wanaokuja wanaweza kuwa wananunua hizo bidhaa kama chakula. Na hii inafanya uchumi yetu inaendelea kupanda. Hata yule muuzaji atapata cha kwenda nacho nyumbani.